Miundombinu tata ya umeme yenye nguzo ndefu za chuma, nyaya na transifoma. Kuna kanda ya manjano yenye maandishi ya onyo yaliyozunguka eneo hilo, ikionyesha usalama unaohitajika. Muundo huu ni mfano wa kituo cha kusambaza umeme, kikiwakilisha huduma za umeme.

Kituo kikubwa cha kuzalisha umeme chenye majengo kadhaa na mitambo inayotoa moshi. Miundombinu ya mabomba na nyaya za umeme inaonekana wazi, ikiashiria shughuli za uzalishaji na usambazaji wa nishati. Kituo kimezungukwa na mandhari ya milima na mimea ikisisitiza eneo lake la kiutendaji.

Bwawa kubwa la kuzalisha umeme wa maji au kudhibiti maji. Miundombinu mikubwa ya zege na chuma imesimama kando ya mto au ziwa. Maji yanaonekana kuwa na rangi ya kahawia na anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika. Kuwa na miundombinu bora ya umeme inaiwezesha jamii kupata huduma za umeme, ambazo ni bora na za uhakika zaidi.

Shughuli za ujenzi, zinaendelea karibu na barabara, na matundu makubwa ya saluji yamewekwa tayari kutumika, kifaa kizito cha kuchimba udongo kimesimama karibu, kikiashiria uwepo wa mradi, makazi ya watu yaliyojengwa kwa matofali yanaonekana nyuma yakiashiria mazingira ya mjini, pia miundo mbinu ya umeme ikionekana kwa mbali, kuonyesha miundo mbinu ya umeme katika jamii ni muhimu zaidi.

Uzio mrefu wenye waya juu ya ukuta wa mawe unaoungwa na nguzo za mbao zinazobeba nyaya za umeme, miti na vichaka vipo upande wa kulia vikiongeza rangi ya kijani kwenye mandhari, anga lina mawingu meupe likipamba mazingira ya nje, hii inaonesha upatikanaji wa huduma za umeme katika jamii.

Nguzo mbili za umeme zikiwa zimeunganishwa na transfoma na nyaya nyingi zikielekea mbali. Nguzo hizo zimebeba vifaa vya kusambaza umeme huku pia kuna mnara mkubwa wa chuma wa umeme kwa nyuma. Hii inaaksi miundombinu chanya ya huduma za umeme inayotumika kusambaza nishati.

Transfoma ya umeme imewekwa juu ya nguzo mbili, ikiwa imeunganishwa na nyaya nyingi, nguzo hizo zinasimama wima, zikibeba mfumo tata ya usambazaji wa umeme, jengo la rangi ya bluu linaonekana kwa mbali chini, hii inaonyesha ni jinsi gani umuhimu wa kutoa huduma za umeme katika jamii ili kuweza kurahisisha upatikanaji na kuboresha miundo mbinu ya umeme kwa jamii.

Mtambo mkubwa wa kuchimba visima, ukiwa umefungwa na korongo mbili kubwa zinazozunguka miundo ya chuma na majukwaa mbalimbali yanatambulika, huku anga likiwa na mawingu kifaa hiki kinaonekana kutumika katika shughuli za uhandisi au uchimbaji, pia miundombinu ya huduma za umeme inaonekana ikiiwezesha mitambo hiyo kuweza kufanya kazi kwa urahisi zaidi.

Mnara mrefu wa kusambaza umeme umetawala manzali ya mji wenye majengo mengi, Waya za umeme zimetanda angani zikipitisha nguvu za umeme mbalimbali. muundo huu muhimu wa miundo mbinu unawakilisha mifumo wa usambazaji wa umeme katika jamii.

Nguzo ya umeme yenye nyayo za kusambaza nishati ikiwa imesimama katikati ya mimea na miti ndevu nyaya hizo zinaenea kuelekea vijima vilivyo nyuma ambavyo vina makazi machache mazingira yana thabiti ni kubwa ya kusisitiza uwepo wa miundombinu ya umeme vijijini au maeneo ya mbali

Kiwanda kikubwa chenye mabomba mengi ya chuma; yanayopanda angani. Moshi unatokana na baadhi ya mabomba, kuashiria shughuli za uzalishaji zinaendelea. Taa ya barabarani iliyo na nuru ndogo, inasimama mbele na anga lina mawingu mazito. Hii inaonyesha jinsi gani huduma za umeme zilivyo za kiwango cha juu, kuwezesha kuendesha mitambo mikubwa ya kiwanda hicho.

Miundombinu ya umeme inaonekana ikitapakaa katika mazingira ya jamii zikiwemo nyaya, nguzo ambazo zinatoa huduma mbalimbali za umeme katika jamii. Uboreshaji wa miundombinu hii ni muhimu kwani huiwezesha jamii kuweza kujipatia umeme wa uhakika na kwa haraka zaidi.

Nguzo mbili za umeme zikiwa zimesimama wima na imara huku katikati yake kukiwa na transfoma ambayo inasaidia kupunguza kasi ya umeme kunapokuwa kumetokea hitilafu yoyote. Upatikanaji wa huduma za umeme katika jamii ni muhimu kwani huwawezesha jamii kupata umeme wa haraka zaidi na kwa uhakika zaidi bila kupata changamoto yoyote ile.

Mwanaume amesimama karibu na pikipiki ya rangi ya chungwa na nyeusi, akiwa amebeba mfuko mkubwa wa kijani kibichi uliojaa vitu, mwanaume huyo amevaa koti jeusi na flana ya usalama yenye rangi ya chungwa akionyesha kua yuko tayari kwa usafirishaji. Pikipiki inaonekana kuwa na vifaa ya kubeba mizigo, ikionyesha matumizi yake katika usafirishaji.

Mwanaume ameketi juu ya pikipiki yenye roli dogo la mizigo lenye rangi ya chungwa ambalo lina nembo ya "Dunia". Anashika simu yake akionesha utayari wa kupeleka mzigo. Magari mengine yanaonekana nyuma, yakionyesha shughuli za usafirishaji katika barabara pana.

Trekta la kukandamiza lami lenye rangi ya njano na nyeusi, likiwa katika shughuli za kukandamiza lami ambayo imewekwa muda sio mrefu, huku wafanyakazi kadhaa mmoja ameshikilia reki akisambaza baadhi ya kokoto katika lami, huku mwingine akiwa ameshikilia ndoo akielekea upande wa pili. Hii inaonyesha ni uboreshaji wa miundombinu ya usafirishaji katika jamii.

Kundi la wafanyakazi linaonekana, likiweka zege barabarani lori la mchanganyiko wa zege limesimama karibu nikiwa tayari kutoa zege barabara hiyo inaonekana kuwa katika ujenzi, huku majengo yakiwa yamejipanga kando uboreshaji wa miundombinu ya usafirishaji ni muhimu kwani husaidia kuboresha usafirishaji katika jamii.

Pikipiki ya umeme iliyosimama mbele ya jengo la zamani lenye ukuta wa mawe na mlango wa bluu, pikipiki hiyo ina rangi ya kijani na betri kubwa ya njano chini inaonekana kuwa katika eneo la mjini labda ikitumika kwa huduma za usafiri wa kushiriki.

Daraja refu linalojengwa juu ya barabara, likiwa na fuso kubwa la saruji na miundombinu ya chuma; magari na lori vinapita chini ya ujenzi huku wafanyakazi wakiwa juu ya miundombinu hiyo. Anga lina mawingu meupe likipamba mandhari ya ujenzi. Hii inaonyesha uboreshaji wa miundombinu ya usafirishaji, katika miji mikubwa.

Mfereji wa maji machafu ambao umetengenezwa kwa zege ukiwa umejaa mchanga na maji machafu vifusi vingi vya rangi ya udongo pamoja na vitu vingine visivyoeleweka vimetapakaa ndani ya mfereji huo, ukuta wa mfereji unaonekana kuwa na matope kuashiria uchafu mwingi ili inaonekana jinsi gani utunzaji wa mazingira katika jamii unahitajika ili kudhibiti uharibifu.

Watu kadhaa wakiwa wamesimama wakionekana kujadili jambo fulani. Huku pembeni kukiwa na gari, pia kukiwa na vifaa mbalimbali vyenye rangi tofaauti tofauti ikiwemo; machungwa, nyekundu, kijani, njano na bluu vikiwa ni vifaa maalumu kwa ajili ya kukusanyia taka. Hii inaonyesha ni jinsi gani udhibiti wa taka katika jamii unahitajika kwa kutumia vifa vya kisasa zaidi.

Taka zimewekwa karibu na pipa la kijani kibichi, kifuko cheusi cha taka kimefungwa vizuri na kimewekwa karibu na pipa la plastiki lenye mfuniko; vitu hivi vinaashiria shughuli za usimamizi wa taka ,ambazo ni muhimu kwa ajili ya kutunza afya ya mazingira, na kuhakikisha mazingira yanakuwa katika hali ya usafi na salama.

Mkusanyiko mkubwa wa taka mbalimbali zikiwemo za chupa na za plastiki, karatasi na nguo zilizotupwa kando ya ukuta wa matofali. Uwepo wa mimea michache inayoota katikati taka ikiashiria mazingira machafu na yasiyotunza. Hali hii inasisitiza umuhimu wa usimamizi bora wa taka.

Eneo limejaa mifuko mikubwa; iliyojaa plastiki chakavu za rangi mbalimbali ikiwemo ndoo na vyombo. Mifuko mingine imewekwa kwenye rundo kubwa, ikionyesha wingi wa taka hizo; hali hii inaashiria uhifadhi wa taka za plastiki.

Wafanyakazi wa usafi wamepakia rundo kubwa la mifuko ya taka kwenye lori kubwa ,wafanyakazi wengine wawili wako chini mmoja akiwa amebeba ndoo kubwa ya chungwa na mwingine akishughulikia chombo kingine ,madhari ya makazi yenye nyumbana miti inakamilisha eneo la shughuli, hii jinsi gani inaonyesha uthibiti na ukusanyaji wa taka nyumba kwa nyumba ni muhimu ili kuboresha mazingira huwa safi zaidi.

Watu watano wakiwa katika zoezi la kukusanya taka, wakitumia gari kubwa aina ya roli kwa ajili ya kukusanya taka hizo. Hii inaonyesha jitihada za udhibiti taka ili kuendelea kutunza afya ya mazingira katika jamii.

Mapipa matatu yaliyopangwa kwa ajili ya kutenganisha taka, kila pipa lina kifuniko cha rangi tofauti na lebo inayoashiria aina ya taka inayopaswa kutupwa humo; kuna nyekundu, kuna kijani, pamoja na njano. Mpangilio huu unasisitiza umuhimu wa usimamizi bora wa taka katika mazingira.

Kundi la watu wakifanya kazi kwenye rundo kubwa la taka huku lori likiwa limeegeshwa karibu, taka hizo zimetapakaa kila mahali zikiwa na rangi mbalimbali za plastiki na vitu vingine vinaweza kutambuliwa, jua linatua kwa mbali likiangazia anga lenye mawingu hii inaonyesha jinsi gani kutokudhibiti taka katika jamii inaweza kuathiri afya ya mazingira.

Lori kubwa la kukusanya taka lenye rangi ya kijani na nyeupe, likiwa limeegeshwa barabarani, sehemu ya nyuma ya lori imeinuka ikionyesha utaratibu wa kutupa taka. Majengo ya makazi na miti inaonekana kwa nyuma, yakionyesha mazingira ya mijini ambapo uhifadhi wa taka katika udhibiti mzuri unahitajika kwa kiwango kikubwa.

Kikundi cha vijana kinashiriki katika shughuli za usafi barabarani wakiondoa taka, mmoja wao anatumia koleo kukusanya uchafu akisaidiwa na mwengine mwenye fagio, jitihada hizi zinalenga kuboresha mazingira na kudumisha usafi wa jamii.

Kundi la watu wakijishughulisha na usafi wa mazingira ya barabarani, mwanamke mmoja akiwa amevaa flana ya usalama na kufagia watu wengine pia wanaonekana wakifagia na kubeba vitu vingine wakionyesha juhudi za pamoja za usafi, ili kuonyesha udhibiti wa taka katika mazingira ya mjini.

Eneo lenye mkusanyiko wa taka katikati ya makazi ya watu, zikiwa zimetapakaa chini na watu wachache wanashughulikia taka hizo, wengine wakiwa wamekaa karibu, hali hii inaashiria changamoto ya uhifadhi na usimamizi wa taka, ikihitaji hatua za kuboresha mazingira na afya ya jamii.

Vyoo viwili vya kubeba vimetengenezwa kwa plastiki ya bluu na vimefunikwa kwa paa jeupe. Vimejengwa kwenye eneo lenye nyasi ndefu vikiwa vimezungukwa na miti. Kila choo kina alama tofauti tofauti kikitofautisha cha wanaume na wanawake. Hii inaonyesha njia sahihi ya udhibiti wa taka katika mazingira ili kutunza uzuri wa asili wa mazingira.

Kundi la wafanyakazi wakiwa wamevalia kofia ngumu na flani za usalama wakifanya kazi kwenye mifereji mirefu kwa udongo, umekusanyika kuzunguka bomba kubwa la maji baadhi yao wakiwa na vifaa vya kuchimbia; shughuli hii inawakilisha ukarabati au kusanikishaji wa miondo mmbinu ya maji.

Eneo lenye sakafu yenye maji labda kutokana na uvujaji au kumwagika kwa maji. Mabomba kadhaa ya kijani yamelala chini na taulo ya machungwa imetundikwa juu. Pia kuna tanki la maji jeusi na nguo zilizotundikwa. Hii inaonyesha jinsi gani miundombinu ya maji inatakiwa kuboreshwa, ili kuhakikisha huduma za maji zinapatikana kwa kiwango cha juu katika jamii.

Tangi kubwa la kuhifadhi maji, limejengwa kwa saruji ikiwa limezungukwa na uzio wa waya. Miti michache imepandwa karibu na tangi hilo na uzio. Udongo mwekundu unaonekana njiani, huku anga likiwa limefunikwa na mawingu. Hii inaonyesha jinsi gani huduma za maji zilivyo bora, na zinahitaji kutunzwa katika miundo mbinu thabiti.

Tangi kubwa jeusi la kuhifadhia maji, likiwa limewekwa kwenye jukwaa la zege, karibu na majengo ya makazi. Nguo zimetundikwa kukaushwa kwenye kamba, zikiashiria shughuli za kawaida za nyumbani zinazohitaji maji. Miundombinu hii ni muhimu kwa upatikanaji wa huduma za maji majumbani.

Lori la kubeba maji likiwa na tanki kubwa la rangi ya bluu, hii inaashiria huduma ya usambazaji maji ambayo ni muhimu katika maeneo yanayohitaji usafirishaji wa maji, lori hili lina jukumu la kuhakikisha upatikanaji wa maji kwa jamii kwa kiwango kikubwa.